Hapa pana bidhaa za kula zinazouzwa kama vile matoke, ndizi za kuiva tomato vitunguu na zingine.

Hapa pana mihogo iliyochambuliwa na kukatwa visehemu, Iko juu ya chuma. Kando pana hindi lililochomwa.

Ufukwe wa bahari wenye sehemu ya mchanga pana mti wa maua ambao ushachipua maua mengi sana.

Hapa pana meza. Ina visahani vingi sana. Kila kimoja kina chakula tofauti kama vile chapati, maharagwe, bajia na viazi.

Sahani ya chakula ina samaki, wali, mboga aina ya sukuma, limau, na kitoweo cha rangi ya manjano.

Hapa ni shambani pana mahindi ambayo yamemea. Yameliwa na vidudu kwenye majani.

Hapa pana viboksi vingi. Vimepakiwa mabuyu ya rangi tofauti kama vile ya nyekundu na kijani.

Hapa pana sahani hii samawati iliyoshikwa mkononi, ina viazi karai ukwaju na kabegi sehemu tofauti.

Hii ni sinia ya wastani iko na biryani ya rangi ya manjano na mboga aina ya kabeji pamoja na supu zito la nyama

Hapa ni mezani pana sinia ya wastani yenye pilau ya nyama na viazi. Kando kuna kibakuli cha kachumbari na ndizi.

Huu ni ufuoni mwa bahari. Mna michanga mingi sana na mimea michache ambayo imemea mchangani.

Hapa pana sahani tatu nyeupe kila moja kina pilau na ndizi na nyama na kachumbari na mchuzi wa pilipili.

Hili ni boma la mifugo. Lina ng'ombe wengi wa gredi ambao ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe. Wanakaa kuwa ng'ombe wa maziwa.

Hapa pana mkeka, uliobeba sahani tofauti. Moja, ina pilau na rojo lake. Lingine, lina nyama na limau. Lingine, lina matoke ya nazi.

Hii ni sehemu ya kuchoma nyama. Pana mishakiki na miguu na mabavu ya kuku na nyama zingine tofauti.

Hapa pana ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe. Kando yake kuna mtu aliyevaa joho la rangi ya manjano anampulizia dawa.

Hapa ni mahali pakuchoma nyama, pana mishakiki inayoendelea kuchomwa pamoja na ubavu wa nyama ya kuku.

Hapa pana sahani nyeupe, imebeba vyakula tofauti kama vile viazi karai, vitumbua, bhajia na mintai.

Hapa pana wachuuzi wengi wanaouza bidhaa tofauti, mmoja anaonekana kupima sharubati kwenye chupa, mbele yake pana kaimati, vitumbua na vitobosha na mkate wa sinia.

Hapa pana meza, juu yake pana visahani vilivyopakiwa vyakula tofauti kama vile, viazi karai, bajia, mahamri na vutumbua.

Pana mwanasayanzi mmoja amevaa joho jeupe na barakoa ya samawati. Anaonekana yuko katika hali ya kufanya utafiti.

Huu ni ufukwe wa bahari, sehemu moja ina maji mengi sana, sehemu nyengine ina mimea mingi tofauti kama vile minazi.

Pana karai moja kubwa sana lenye kachiri za mihogo. Kando yake pana lingine lenye vibanzi.

Sehemu ya kuuza chakula, hotelini. Pana chapati, mishakiki, ndizi na mahindi choma. Kuna muuzaji mmoja ambaye amevaa joho la kuuza.

Ufukwe wa bahari huku mchangani ni soko la samaki. Pana wachuuzi na wateja wengi sana ambao wamekuja kufanya biashara.

Kivuli cha asili pana miti tofauti ya rangi ya kijani, pana minazi miwili mikubwa, katikati pana jengo la makuti.

Hapa kuna boksi lenye vyakula tofauti. Kuna mahamri wali wa tui la nazi, viazi na vitumbua.

Hili ni duka la kuuza samaki ambalo liko ufuoni mwa bahari. Pana samaki aina tofauti, pamoja na pweza.

Hapa pana mimea ya mahindi iliomea kimo cha wastani. Kando yake, pana nyasi nyasi na nyuma pana miti mingi sana.

Pana mwanamke mmoja ameshikilia boksi. Mbele yake pana matoke mawili. Nyuma yake pana migomba mingi.

Huu ni ufukwe wa bahari, upande mmoja una michanga mingi ambayo ina miti kando yake. Upande mwengine pana maji mengi sana.

Hii ni sehemu ya mchuuzi wa aina tofauti ya samaki, pana dagaa, namala wari , ngege na wengineo wengi sana.

Pana meza ambayo juu yake pana sahani nyeupe ambayo ina chakula aina ya bhajia za rangi ya manjano.

Pana mmea aina ya dongusi katikati. Una miiba mingi sana. Umezungirwa na mimea mingine tofauti.

Hapa pana mikungu mingi ya ndizi inapakiwa kwenye lori mbili moja ya rangi ya samawati nyingine ya kijani.

Hapa pana sahani za chakula mbili. Moja imebeba wali mkavu mweupe. Mwingine ikabeba supu zito za samaki.

Hapa pana meza. Juu yake pana kombe za baharini. Chini pana tairi kubwa jeusi. Kando pana mtu aliyesimama.

Hili ni sahani iliyoko mezani. Juu yake pana mahamri na kati kati pana maharangwe ya nazi. Juu yake...

Huu ni ufukwe wa bahari upande mmoja pana mchanga mingi kando yake mna miti mingi na majengo na minazi upande mwingine ni bahari lenye maji mengi.

Hapa pana sinia nyingi sana zilizopikwa chakula. Kila moja ina wali wa rangi nyingi iliyoekwa kachumbari na rojo la nyama.

Hapa pana muhudumu. Amebeba tray mikononi lenye visahani vyenye chakula kama vile biriyani, rojo la nyama na pilipili.

Hapa pana sahani nyeupe yenye samaki na chakula nyingine, kando pana kijikontena chenye vipochopocho kama vile sambusa.

Hii ni sehemu ya uuzaji wa vyakula. Pana mishakiki na vitumbua na mihogo. Wateja watano wamepanga laini kununua bidhaa zao.

Hapa pana miti mingi sana kama vile minazi, kando pana kijumba cha makuti, nyuma pana ghorofa kubwa.

Hapa pana gari la kubeba maziwa. Kando yake pana jengo lenye mlango. Pana mtu anayepakia vibuyu juu ya pikipiki.

Hapa, pana meza ambayo imebeba sahani, ambayo ikona mchuzi wa samaki uliotengenezwa na nazi.

Hapa ni mezani. Ina glasi iliyojaa sharubati. Kando yake pana sahani ya rangi ya samawati yenye chakula kama vile viazi karai na ukwaju.

Hii ni hifadhi ya asili ambayo inaonekana kuwa na tumbili wawili na twiga watatu.

Pana meza na vibuyu viwili, kimoja kina wali kingine kina maharagwe ya nazi na tui.

Huu ni ufukwe wa bahari. Upande mmoja, kuna maji mengi sana na mawimbi. Upande mwengine una michanga mingi na kando yake pana minazi mengi sana na jengo jeupe.

Huu ni ufukwe wa bahari. Una michanga mingi sana. Nyuma yake mna kokote zenye miba na mimea mingine ya kijani.

Uwanja mkubwa ulio wazi, una miti tofauti na mimea mingi sana ya rangi ya kijani.

Boma. Pana ng'ombe mkubwa mweupe mwenye madoa meusi, anakamuliwa kutumia mashine inayotoa maziwa na kuyalenga kwenye kibuyu.

Pana mgomba mkubwa sana, ambao umetoa matoke mengi, ambao bado hayajaiva yako rangi ya kijani.

Hapa pana mihongo iliyochongwa na kukatwa visehemu, kando yake pana mahindi yanayochomwa.

Huu ni uwanja mkubwa sana, ambao umezingirwa na nyasi. Katikati pana mti mingi mikubwa mizee.

Hapa pana meza iliyobeba sahani ya rangi ya machungua yenye vyakula tofauti kama vile sambusa, maharagwe ya nazi, chai na mahamri.

Hapa pana sahani nyeupe iko na wali na tui nzito la nyama na viazi.

Hapa pana watu watatu. Mbele yao wana vijindoo vilivyobeba vifaa vya upishi tofauti kama vile manjano, iliki na mdalasini.

Hii ni sehemu ya uuzaji wa viungo vya upishi. Pana dawa za pilau, iliki, mdalasini, hata pilipili.

Pana kidimbwi cha maji matulivu machafu. Mimea michache imechipuka na kumea juu yake, kando yake pana kuta jeupe.

Hapa pana wanawake watano. Watatu wameketi, wanaonekana kuandaa chakula. Wawili wamesimama. Nyuma yao kuna jengo la matope.

Hili ni shamba kubwa sana. Lina migomba mingi ambayo imeanza kutoa matoke. Lina kaa kuwa na mchanga kwa rangi ya damu.

Hapa pana miti yenye majani mengi sana. Kando yake pana njia yenye mchanga. Sehemu nyingine pana minazi mingi.

Hapa pana jengo kubwa leupe. Kando yake kuna sehemu iliyo na nyasi nyingi na mimea mingi kama vile minazi.

Hapa ni sokoni. Pana wachuuzi na wateja. Pana samaki wengi waliopangwa kuuzwa.

Pana meza ambayo ina vyakula vingi kama vile viazi. Halafu pana kitoweo cha ukwaju.

Hapa kuna meza yenye vyakula vingi kama vile sambusa, chai, mahamri, maharagwe ya nazi na vijiko. Kando yake pana mtu mwenye shati nyeupe.

Hapa pana ng'ombe wengi sana. Wa rangi nyeusi, nyeupe na mchanganyio. Wanalishwa nyasi zilizokauka. Kando pana mtu mmoja mwenye joho la rangi ya samawati.

Pana sahani ya wastani ya rangi nyeupe katikati mna kitoweo cha kando yanaonekana kuwa na nyama.

Hapa pana vyakula vilivyopangwa sehemu kando kando. Kuna mishakiki na vinginevyo. Vimedungiliwa kwa vijiti.

Hapa ni pahali pa kuchoma nyama choma. Pana mishakiki, iliyofungwa vibunda vitatu.

Pana sahani moja yenye samaki mkubwa aina ya ngege ambaye amechomwa na mafuta. Kando yake pana kachumbari na limau. Kando ya hiyo sahani pana kibakuli chenye mchuzi.

Hapa ni mezani, pana sahani sita zilizotandaliwa vyakula tofauti. Katikati yao pana daku lililofunguliwa.

Kuna sahani ambayo imeshikilia mkononi ina chakula aina nyingi kama vile viazi, sima, nyama na mchuzi.

Hapa pana sahani nyeupe, ina vibanzi sehemu moja nyingine ina kaa aliyepasuliwa.

... pana mti mkubwa sana kando yake pana barabara ya rangi ya ardhi imezingirwa na manyasi.

Hili ni banda la kuuza nazi na madafu, pana madafu kadhaa yalio chongwa.

Hapa ni barabarani. Kando kuna mbuyu mzee, katikati pana mchuuzi aliyebeba dafu, kando yake pana mihogo na kachiri za muhogo.

Pana soko ambalo liko ufuoni mwa bahari. Pana wateja wengi na wachuuzi wengi. Mmoja anaonekana kuuza mishakiki na vyakula vingine tofauti.

Hapa pana mchanga mwingi sana. Mbele yake pana jumba la makuti, lililozingirwa na minazi. Kando pana mimea ya miiba.

Hapa pana watu watatu, wamevaa majoho meupe na buti nyeupe. Mmoja ameketi kwenye kiti, wawili wanasimama kando ya sufuria.

Hapa pana sahani nyeupe, imejazwa chakula. Kuna sambusa nyingi sana za rangi ya ardhi.

Hapa pana vikapu vingi sana. Kila kimoja kimebeba samaki wengi ambao wamekaushwa kutumia moshi. Kando pana msichana mmoja.

Hapa ni ufukweni mwa bahari sehemu moja ina mimea ya rangi ya kijani yenye maua ya manjano nyingine ina maji mengi sana.

Hapa pana mihogo iliyochambuliwa na kukatwa vijisehemu vinne, imepangwa juu ya chuma huku ikiendelea kuchomwa na makaa.

Soko la samaki. Pana wauzaji wengi kwenye vibanda vyao ambao wanauza aina tofauti tofauti ya bidhaa.

Hapa pana mishakaki mingi iliyopangwa juu ya meza. Kando pana mtu anayeendelea kuanda ingine kuichoma.

Hapa pana uwanja mkubwa wenye michanga mingi. Nyuma yake pana minazi mingi sana na vijumba.

Hapa pana ng'ombe wawili. Wanapita kwenye kinjia chembamba kilichozibwa, huku wakipuliziwa dawa.

Hapa pana vijindoo vingi sana, kila moja ina vifaa vya upishi kama vile iliki, mdalasini, manjano na zinginezo. Upande mwingine kuna watu waliosimama.

Hapa pana bawa la kuogelea kando lake kuna majumba yenye makuti sehemu ingine inaminazi mirefu mingi.

Hapa pana mikungu mingi sana ya ndizi zilizoiva, ni za rangi ya manjano. Nyuma pana akina mama wengi.

Huu ni mtumbwi wa kuvua samaki. Kando yake pana miti mingi sana. Ndani yake pana kamba nyeupe na nyingine nyekundu.

Pana kidimbwi cha maji ambacho kimezingirwa na michanga mingi. Upande mwengine kuna miti mingi sana.

pana meza ambayo juu yake pana ngege wengi sana ambao wanaonekana kuchomwa na mafuta kando yake kuna mchuhuzi mmoja.

Hii ni picha ya ndizi aina ya matoke ambayo ni mbichi, nusu zaonekana kuwa zimechambuliwa na zingine bado hazijachambuliwa.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Pana mchanga mingi sana. Katikati pana jengo jeupe ambalo limezingirwa na miti mingi ya minazi.

Hapa pana mtu aliyeshikilia mfuko. Ameweka kachiri za muhogo na anazitia pilipili.

Hapa pana wanawake watatu, wamepakia vijisamaki wakisubiri kuvichoma.

Pana mgomba, ambao umetoa matoke yenye yamekomaa. Kando ya hayo matoke kuna majani mengi sana.

Pana meza ambao juu yake kuna sahani ya rangi ya samawati. Lina pilau sehemu moja na nyingine lina mchuuzi wa nyama.

Hapa pana samaki wawili. Wamepangwa juu ya chuma huku wakiendelea kuchomwa. Ni wa rangi ya manjano. Wamechongwa vipande.

Hapa pana kreti moja lililobeba mihogo na kanchiri za mihogo. Kando yake pana meza.

Hapa ni pahali pa uchuuzi wa vyakula tofauti. Pana mpishi mmoja anayepika mishakiki, wengine wanaandaa vyakula tofauti.

Huu ni ufukwe wa bahari. Kuna mwanasimba mmoja yenye mchanga mwingi na mikoko mingi sana. Katikati pana maji tele.

Hii ni sehemu ya uuzaji wa viungo vya kupika. Pana aina tofauti sana kama vile michele, pojo, tumeric , dawa za pilau.

Hapa pana sahani nyeupe ambayo imebeba viazi karai vya rangi ya manjano vilivyo vingi sana.